Mteja akiwa katika duka la maziwa akiwa tayari kununua maziwa akipokea maelekezo kutoka kwa jirani yake kwenye kibanda hicho namna yakupokea maziwa

Duka kubwa la samani lililosheheni :makochi, meza za chakula, viti na makabati, urembo mbalimbali tayari kwa ajili ya kupokea oda na kuuza kwa wateja mbalimbali.

Wafanyabiashara wawili sokoni wamepanga bidhaa zao nyanya ,karoti, nyanya chungu, maharage, vitunguu na mboga za majani tayari kwa kufanya huduma hiyo ya uuzaji wa mbogamboga.

Ghorofa refu lililokusanya maduka makubwa ambayo inauza vifaa vyote vya nyumbani na maofisini. Bidhaa hizo zinapatikana kwa bei ya jumla na rejareja na pia na huduma mbalimbali kama za kifedha pia zinapatikana katika eneo hilo.